Mmea wa kijani kibichi unaonekana kama aina ya mboga, umepandwa kwenye chombo cha rangi ya bluu, kilichopambwa kwa vigae vidogo vyeupe na bluu, chombo hicho kimezungukwa na majani mengi ya mmea huu.

Mwanaume mmoja akimwangilia mimea iliyopandwa kwenye mfumo wa mabomba ulioandaliwa kwa sehemu kadhaa, mimea inaonekana kuwa michanga na mingine tayari imeanza kutoa majani makubwa.

Ndoo ndefu nyeupe na mimea inayoota kutoka kando na juu. Kutoka ndani unaweza kuona mizizi ya mimea ikining'inia hewani. Kuna bomba katikati ambayo pengine hunyunyizia maji kwenye mizizi ili kusaidia mimea kukua.

Kundi kubwa la kuku wa rangi ya kahawia wakiwa ndani ya banda. Kuna vifaa vya kulishia na kunyweshea maji katikati yao. Kuku wanaonekana wengi na wamesongamana katika eneo hilo.

Ndani ya greehouse kuna safu mbili za mimea mirefu yenye majani mengi ya kijani. Mimea hii imesimikwa kwenye matuta yaliyonyooka, kando ya barabara konde ya mchanga.

Shamba kubwa linaloendelea kuenda mbele. Mmea katika shamba hii ni kabeji zenye matawi makubwa ambazo zimepandwa kwa mistari mirefu mirefu kando kando.

Trekta nyekundu yenye magurudumu makubwa ya nyuma ikiwa imesimamama kwenye shamba la mizabibu, chini ya anga yenye mawingu. Milima inaonekana kutoka upande wa nyuma kabisa.

Zizi kubwa lililojaa ng'ombe wengi wa maziwa .Ng'ombe wamesimama katika mabanda ya kibinafsi wakitenganishwa.Ng'ombe wengine wana vitambulisho kwenye masikio yao. Zizi hili linaonekana kuwa na nyasi malishoni.

Zizi kubwa la ndani lililo jaa ngombe wengi wa maziwa wenye madoadoa nyeusi na nyeupe, ng'ombe wengine wamesimama na kula wakati wengine wamelala, zizi hili lina dari ya juu na mithimili iliyo wazi.

Shekta la rangi ya kijani linaloonekana kutoka upande wa mbele, likiendeshwa katika shamba la mazao machanga, mabichi yaliyopangwa kwa safu nadhifu. Trekta hii inalima udongo kati ya mistari, wenye rangi ya kahawi mweusi.

Njia ndefu, nyembamba ya udongo ambayo inaonekana kuwa shamba ndogo. Mistari miwili yamemea midogo ya kijani kibichi inakua kando. Pipe nyembamba inapita kando ya kila mmea ikionyesha mfumo wa kupeleka maji kwenye mimea.

Mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone shambani. Safu za mimea michanga ya kijani, inayotoka kwenye udongo, yenye mistari myeusi nyembamba, ya matone inayopita kando yao, inaweza kuonekana. Katikati ya safu za mimea kuna maji mengi.

Shamba linaonekana kupandwa hivi karibuni na mimea. Mfumo wa umwagiliaji wa matone na bomba nyeusi inayopita kwenye safu ya udongo inaonekana. Kwa nyuma, milima inaweza kuonekana chini ya anga.

Shamba lenye mimea midogo ambayo inaonekana kama mahindi likinyunyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna bomba kuu linalopita karibu na sehemu ya mbele ya picha na maji yanaonekana yakitoka kwenye matone kuelekea kwenye safu za mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji ina mwagilia shamba la kijani kibichi la mazao. Vicho kadhaa vya vinyunyuzio vinaonekana vikinyunyizia maji katika safu pana shambani. Upande wa nyuma inaangazia miti na mandhari yenye vilima vidogo chini ya anga.

Mtu akifanya kazi kwenye mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba. Mfumo huo una mabomba meusi yaliyolazwa kwenye ardhi yenye udongo na mtu huyo anaonekana anarekebisha au anaangalia sehemu fulani ya mfumo huo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye bustani. Mirija mingi mieusi sambamba inapita kwenye udongo mkavu, kila mmoja ukiwa karibu na safu ya mimea midogo michanga. Udongo mweusi na unyevunyevu imezungukwa misingi wa kila mmea ikionyesha mahali ambapo maji yanatolewa. Huko nyuma kuna nyasi na safu ya miti iliyokomea chini ya anga.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba ambapo mimea imepandwa Kwa matuta. Kuna bomba kubwa la usambazaji wa maji linaloonekana mbele. Udongo unaonekana kuwa mchanga na umefunikwa Kwa sehemu na plastiki nyeusi, labda kusaidia kuhifadhi unyevu na kuzuia magugu.

Umwagiliaji wa matone kwenye mimea shambani. Matone ya maji yanaweza kuonekana angani, yakinyunyizia mimea hiyo yenye majani mengi, iliyo chini kiasi ya vinyunyizio hivyo.